Ndani ya duka la nguo. Aina mbalimbali za masharti na suruali zimepangwa kwa kuvutia kwenye rafu na kunyongwa. Skrini kubwa ya televisheni inaonyesha picha za nguo zinazouzwa ikiongeza ushawishi kwa wateja.

Duka la miwani limepambwa kwa kuta nyekundu zinazopinda zikipa nafasi sura ya kisasa na ya kuvutia. Rafu kadhaa zimewekwa wima zikionyesha miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya juu na miwani ya macho.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo za rangi tofauti. Nguo nyingi zimening'inia kwenye pau za chuma zilizopangwa katikati ya duka. Rafu za kuta zimejaa nguo zilizokunjwa na bidhaa zingine. Rangi ya waridi na nyeupe imepakwa sehemu ya duka ikitoa muonekano maridadi.

Duka la kisasa la nguo limetulia. Jina HAZAL limeandikwa juu. Madirisha makubwa yanaonyesha bidhaa ndani. Mankini amevalia mavazi maridadi. Nguo zenye ubora zimepangwa vizuri. Hii ni mazingira ya biashara.

Duka la nguo za wanaume limejaa bidhaa zilizopangwa vizuri. Mashati yaliyokunjwa yamewekwa kwa rafu za mbao na chuma. Jaketi za suti zimetundikwa kwenye reki ndefu zikiwapa wateja chaguo pana. Katikati ya duka kuna bench la bluu na magazeti juu yake ikionyesha eneo la kupumzika kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa, nguo mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye vinara na mankini . Taa za dari zinaangazia nafasi hiyo, zikileta mwangaza wa kutosha. Jina la duka Safari limening'inia juu ya mlango mkuu wa vioo.

Duka kubwa la nguo limejaa rafu ndefu zilizojaa mavazi ya aina mbalimbali na rangi angavu. Nguo zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye vibao vya chuma, zikivutia jicho. sakafu ya duka ina vigae vya mstatili, ukiongeza hisia ya nafasi safi na wazi.

Duka limejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna saa za mikono, manukato na mapambo mengine yaliyopangwa kwa uzuri kwenye vioo. Mwangaza mkali unatoka kwenye taa za dari ukiangazia bidhaa zote.

Duka la viatu limejaa rafu ndefu zilizopangwa na aina mbalimbali za viatu na kanda. Viatu vya watoto na watu wazima vimetundikwa vizuri, vikiwa na rangi na mitindo tofauti. Kuna pia viti vyeusi vimewekwa katikati ya duka, vikifaa kwa wateja wakijaribu viatu.

Uta umewekwa ukutani. Mikoba mingi imetundikwa hapo. Zina rangi tofauti na ukubwa mbalimbali, mifuko midogo imepambwa kwa mawe. Funguo nyingi zimetundikwa pia. Hii ni duka la zawadi.

Nyumba la nguo limejaa suti na mashati yaiopangwa vizuri . Upande wa koshoto, koti la rangi tafauti zimetandikwa kwenye reki ndefu, upande wa kulia, mashati yaliofuliwa na kukunjwa imewekwa kwenye rafu za chuma.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbali mbali. Jina Vivo limetundikwa juu. Manekini kadhaa yamesimama ndani. Nguo za kupendeza zimepangwa kwa rafu. Skirini za video zinaonyesha matangazo. Hii ni duka la kisasa la mavazi.

Duka la nguo za mitumba limejaa bidhaa. Nguo nyingi zimetundikwa kwa rafu, kofia mbalimbali zimewekwa juu. Mannequin moja yenye nguo ya dhahabu ipo kushoto. Nguo zilizopangwa vizuri zimeleta mvuto. Hii ni biashara ya nguo.

Ukuta umefunikwa kabisa na safu nyingi za viatu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa kwenye rafu za mbao. Viatu hivyo vimepangwa kwa wingi zikijumuisha buti, viatu vya kike na viatu vya michezo. Rangi na mtindo tofauti na viatu vinajaza nafasi yote ya ukuta.

Duka kubwa la nguo lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo za watoto zimening'inizwa kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu zikionyesha rangi mbalimbali. Benchi nyeusi imewekwa katikati ya duka ikitoa nafasi ya kuketi.

Duka la nguo linaonyesha bidhaa zake kupitia madirisha makubwa ya kioo. Mankini kadhaa zimevalishwa nguo mbalimbali, zikiwemo jeans , fulana na kofia. Mabango makubwa yenye picha za mitindo yamewekwa nyuma ya mankini. Bei za bidhaa zimeandikwa kwenye vibao vidogo vyekundu vilivyowekwa mbele ya kila onyesho.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa bidhaa mbalimbali. Nguo zimetundikwa na kuuzwa zikiwa na mitindo na rangi nyingi. Viatu vimepangwa kwenye kuta na sakafuni, vikitoa chaguo la kutosha. Watu wanapita katikati ya vibanda wakijivinjari bidhaa zinazouzwa.

Gari nyingi mpya zimepangwa kwa safu, zinang'aa jua kali. Kuna rangi tofauti kama nyekundu na nyeupe zimesimama pamoja baada ya nyingine. Hizi zimeegeshwa nje. Huu ni uwanja wa magari.

Ndani ya gari viti vya nguo vyeusi vimetulia vizuri. Dashbodi ina skrini ya burudani na vidhibiti mbali mbali ikionyesha teknolojia ya kisasa. Kanyangio za miguu zimefunikwa na mkeka wa mpira mweusi ukitoa usafi.

Ndani ya gari la kisasa imetulia na safi. Viti vya ngozi vya rangi ya beige vimetulia vizuri vikiashiria faraja. Dashbodi ina skrini ya burudani na vidhibiti mbalimbali ikionyesha teknolojia ya gari. Hii ni taswira ya mambo ya ndani ya gari tayari kwa safari.

Eneo kubwa la maegesho limejaa magari mapya. Magari haya yamepangwa kwa uangalifu mwingi. Kuna aina mbali mbali za usafiri. Majengo marefu yamesimama nyuma. Anga safi limetanda juu. Hiki ni kituo cha maonyesho au cha mauzo ya magari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Mtu amesimama karibu na gari la buluu akionekana kulichunguza. Kwa umbali miti na mimea mengine inaonekana ikionyesha mazingira ya wazi. Magari haya yanaonekana kutofautiana kwa rangi na mifano.

Eneo la kuegesha magari limejaa magari mapya yakiwa yamepangwa kwa mstari mrefu. Magari ya rangi nyeupe, nyeusi na hudhurungi yamesimama yakiwaka yakiongojea wateja. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakiongeza uhai kwenye mandhari ya jiji.

Magari mengi mapya yamepangwa kwenye sakafu nyeupe. Njia nyekundu imetandikwa katikati, ikiongoza wageni kuzunguka maonyesho. Watu wengi wamekusanyika wakitazama magari na kuzungumza. Taa nyingi zimewekwa juu ya dari, zikiangazia eneo lote la maonyesho.

Gari dogo la rangi ya chungwa limesimama kwenye eneo la udongo likionyesha muundo wake wa zamani. Magurudumu yake yana rangi ya chungwa inayolingana na rangi ya gari. Nyuma yake kuna gari lingine jeusi lililofafanuliwa na paa la wazi.

Jengo kubwa lina mabasi mengi yasiyomalizika, yaliyo pangwa kwa safu. Mabasi ya rangi ya chungwa na nyeupe yamesimama kwenye mstari wa uzalishaji. Mwangaza mweupe unatoka kwenye taa za dari ukiangazia eneo lote la kiwanda.

Ndani ya gari, usukani wa chuma umefunikwa kwa ngozi maridadi. Dashibodi ina vifaa vingi vya kudhibiti, ikiwemo redio na hali ya hewa. Kiti cha dereva kimefunikwa kwa kitambaa cheusi kikiashiria starehe. Milango ya gari imefunguka, ikitoa mwonekano wa ndani na nje.

Gari jeupe la michezo limesimama mbele ya jengo likiwa na jina Al Reef juu yake. Breki zake nyekundu zinang'aa nyuma ya rimu nyeusi zikionyesha utendaji wake. Njia za manjano zimetiwa alama chini zikionyesha maegesho au nafasi maalum.

Gari aina ya Toyota Hearse likiwa limesimama kwenye nyasi. Rangi yake ni nyeupe na ina vioo yva madisha vilivyo na tint . Magurudumu yake yanaonekana kama yamefunikwa na vumbi. Nyuma ya gari kuna miti na labda jengo.

Gurudumu la gari limeegeshwa kando ya barabara. Rimu ya fedha inang'aa jua. Matairi meusi yana mifumo mirefu. Nyasi kavu imetawala karibu. Kifusi cha barabara kipo chini. Hii ni sehemu ya maegesho.

Magurudumu ya gari yanaoshwa kwa nguvu, sabuni nyingi, imetanda juu yake, maji yanatiririka kutoka bomba, uso wa zege umezunguka eneo, magurudumu mawili yamepangwa nyuma, huu ni mchakato wa kusafisha.

Kifaa cha kupimia kasi ya gari chenye namba nyingi kimeangazia gizani. Sindano yake nyembemba imetulia kwenye alama ya sufuri. Kiashiria cha mafuta kinaashiria kuwa tanki limejaa nusu. Taa nyekundu za onyo zinaangaza upande wa kulia; zikiongeza hisia ya tahadhari.

Gari la kisasa limetulia karibu na kituo cha mafuta. Limepakwa rangi ya fedha na lina muundo maridadi. Taa za mbele zinang'aa sana. Barabara imefunikwa na mawe ya kupendeza. Magari mengine yameegeshwa karibu.

Gari aina ya Toyota Hiace likiwa na rangi ya kijivu angavu. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia yakitofautiana na rangi ya gari. Madirisha yake yamepakwa tint yakiongeza falgai na kivuli.

Gari jeupe la kisasa limesimama likitazama mbele. Likionyesha muundo wake wa kuvutia. Taa zake za mbele zinawaka kwa rangi ya chungwa na nyeupe, zikiongeza mvuto. Hali halisi inaashiria gari hili limesimama barabarani au kwenye maegesho.

Mwanamume anatathmini gari jeusi. Anaangalia taa ya nyuma kwa makini. Amevalia koti nyeusi maridadi, shati la rangi nyepesi lipo ndani. Saa kubwa ipo mkononi wake. Yuko ndani ya chumba cha magari.

Gari la kifahari aina ya Toyota Land Cruiser Prado lenye rangi nyeusi limelazwa kwenye nyasi safi. Nambari ya usajili ya gari hilo ni KDK ikidokeza kuwa gari hilo ni limesajiliwa nchini Kenya. Nyumba inaonekana nyuma ya gari ikionyesha mazingira ya makaazi.

Watu wawili wanashikilia karatasi nyeupe. Mwanamume anatabasamu kwa furaha, mwanamke anaangalia chini kwa makini. Wote wawili wamevaa nguo rasmi. Miti ya kijani imetawala nyuma. Huu ni mkutano muhimu.

Gari dogo jeupe limetulia nje. Nembo ya mbwa mwitu imewekwa mbele. Magurudumu yake yanang'aa jua. Kioo cha pembeni kipo juu. Ukuta wa rangi mbali mbali umetawala nyuma. Huu ni usafiri wa binafsi.

Watu wengi wamekusanyika nje. Magari kadhaa yameegeshwa karibu. Nyasi ndefu imetanda kote. Miti mikubwa imepamba mandhari. Baadhi ya watu wamekaa chini. Anga la buluu limejaa mwangaza.

Gari jeupe linaegeshwa ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho. Mwangaza unatoka kwenye taa zilizopangwa vizuri juu ya dari. Kuta za chumba zimetengenezwa kwa vioo, zikionyesha mandhari ya nje. Sakafu inaonekana safi na imeangaziwa vizuri.

Mwanaume mweusi amesimama karibu naa gari jeusi la kifahari ndani ya duka la magari. Amevalia suti nadhifu akishiria ufanisi na mafanikio. Muonekano wake unajaa kujiamini. Anachungulia ndani ya gari kwa umakini. Nyuma yake magari mengine mapya yanaonekana yakiuzwa.

Gari tatu zimepaki kwenye eneo lenye nyasi, zikiwa zimezungukwa na miti mirefu. Mwanamume mmoja amesimama akitazama magari hayo, huku akionekana akitembea kuelekea kushoto. Gari nyeupe dogo na magari mawili ya suv, moja nyeupe na nyingine nyeusi yamewekwa karibu.

Ndani ya gari, kiti cha dereva kimefunikwa kwa kitambaa cheusi kikiashiria matumizi. Dashibodi imeundwa kwa umaridadi ikiwa na vidhibiti na sehemu za kuhifadhi. Mlango wa gari umefunguliwa ukitoa muonekanao wa ndani.

Sehemu ya engini ya gari ina vibuli na nyaya mbalimbali, enjini hiyo nichafu ikidokeza matumizi ya mda mrefu au umri wa gari, battery nyekudu inaonekana upande wa kulia ikiwa sehemu muhima ya mfumo wa umeme.

Gari aina ya Toyota Hiace lenye rangi ya fedha, limesimama kando ya barabara; likiwa na tairi imara za matumizi ya maeneo yote. Upande wake kuna stika zenye alama za biashara na namba za simu, zikidokeza huduma za usafiri.

Mkutano mkubwa wa watu na bidhaa unatambulika hapa, ukiwa umejazana katika eneo lenye shughuli nyingi. Mamia ya myavuli yenye rangi mbali mbali yametanda juu ya vichwa vya watu, yakitoa kivuli dhidi ya jua.

Eneo hili limejaa maua ya rangi mbali mbali yaliyopangwa chini ya hema la kijani. Watu wawili, wote wakiwa wamevaa nguo za blue , wanahudumia wateja au wanapanga maua. Chini, kuna patels za maua zilizotapakaa, na ndoo za kijani na nyeupe.

Soko la wazi limejaa vibanda vilivyofunikwa kwa hema zenye rangi nyekundu na kijani, vikiuza bidhaa mbalimbali. Nguo nyingi zimenyongwa nje ya vibanda, zikiwavutia wateja kwa rangi zao angavu.

Duka la wazi limejaa viatu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha buluu. Viatu vingi ni vya michezo vikiwa na rangi na mitindo tofauti tofauti. Kwa nyuma kiasi kikubwa cha viatu vingine vimefurika vikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa.

Meza ndefu imetawala chini, vitu vingi vya rangi tofauti vimetulia juu yake. Shanga za kupendeza zimepangwa kwa umaridadi, nguo ya buluu imewekwa kando. Sanduku dogo la kujitia lipo pia. Hili ni soko la ufundi.

Soko la nje limejaa wauzaji wa mboga. Mvua imenyesha hivi karibuni, ikiacha maji machafu barabarani. Watu wanatembea katikati ya vibanda wakifanya biashara zao za kila siku. Tarubai nyeusi na kijani zimetanda juu ya vibanda, zikiwalinda wauzaji na bidhaa zao.

Soko la ufundi lina nguo zenye rangi za kuvutia zilizopangwa kwa uangalifu. Ngoma za kiafrika zilizochongwa kwa ustadi zimepangwa mbele zikionyesha ufundi wa ndani .Bidhaa nyingine za kitamaduni kama vile vito na vitambaa vimewekwa kwenye meza ndefu.

Chumba kimejaa rekodi na vifaa vya mziki vya zamani, diski nyingi zimepangwa kwenye rafu na makabati zikijaza nafasi yote. Gramafoni ya zamani iliyo na honi kubwa ya shaba, imewekwa katikati ikiashiria upendo wa mziki wa kitambo.

Mtazamo wa juu wa soko la ndani ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye vibanda. Mboga na matunda yamerundikiana kwenye meza, zikiwavutia wateja. Wafanyibiashara wamesimama nyuma ya bidhaa zao, wakingoja wanunuzi.

Soko kubwa limejaa migomba mingi ya ndizi changa na mbivu, zikiwa zimetandazwa kwenye meza na kwenye makreti ya mbao. Watu wengi wamekusanyika sokoni wakifanya shughuli za biashara. Baadhi yao wakiwa wamekaa au wamesimama karibu na bidhaa zao.

Soko la nguo limejaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye vibanda. Nguo mbalimbali na viatu na vitu vya mapambo vimejaa kila mahali. Njia nyembamba inapita katikati ya vibanda, ikionyesha nafasi iliyofinywa. Watu wachache wanatembea kwenye soko wakitazama bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Masanduku makubwa ambayo yamejaa matunda na mboga za kijani, yakiashiria mazao mapya. Wateja wanatembea kati ya vibanda wakitazama na kununua bidhaa.

Barabara chafu inatenganisha safu mbili za bidhaa kwenye soko lenye giza. Upande mmoja ndizi na matunda mengine yamewekwa kwa uangalifu kwenye meza. Kwa upande mwengine nyanya na mboga nyengine zimepangwa tayari kwa kuuzwa.

Rundo kubwa la mboga na mimea ya viungo. Figili nyekundu zimewekwa mbele, zikionyesha rangi angavu. Nyuma yake kuna mimea mengi ya kijani kibichi, ikiwemo rosemary na dill . Kwenye sehemu ya juu kuna kabichi zilizopangwa vizuri.

Maua mengi ya manjano yamekusanyika kwenye rundo kubwa. Baadhi ya maua ya zambarau na mekundu yanaonekana kwa nyuma yakipamba eneo hilo. Kuna pia kitambaa cheupe kilichokunjwa kati ya maua. Rangi za maua zimechanganyika kwa uzuri zikionyesha bustani zenye mimea mbalimbali.

Soko limejaa aina mbalimbali za matunda zikiwa zimepangwa kwa uzuri. Nyanya neykundu pilipili hoho za kijani na njano na matango yamepangwa kwa wingi. Kikapu cha buluu kimejaa mimea midogo labda viungo au mbegu.

Soko la wazi limejaa viatu aina mbalimbali. Viatu vingi vimetundikwa juu, baadhi viko chini kwenye ndoo. Hema ndogo limetumiwa kama duka. Aina mbalimbali za viatu vimepangwa. Hii ni biashara ya rejareja.

Soko kubwa limefurika vitunguu vingi vilivyopangwa kwenye magunia ya milundo. Watu kadhaa wanatembea katikati ya bidhaa hizo baadhi yao wakiuza na wengine wakinunua. Sehemu ya soko ina paa kubwa linalotoa kivuli.

Soko lenye shughuli nyingi limejazwa na rundo la viatu vya aina mbalimbali vikiwa vimetandazwa juu ya meza zilizofunikwa kwa nguo za bluu. Bei ya mia mbili imeandikwa kwenye bango dogo ikionyesha gharama ya bidhaa fulani.

Jengo refu la gorofa linasimama chini ya anga safi ya bluu, likivutua macho. Sehemu ya jengo hilo imepakwa rangi ya kijani kibichi na kupambwa kwa mawe ya kijivu. Huku sehemu nyingine ikiwa nyeupe. Majengo hayo yana madirisha yenye nondo za chuma; zilizopangwa na balcony zinazojitokeza.

Eneo hili lina majengo mengi ya ghorofa yenye paa za vigae vyekundu na kuta za rangi ya manjano iliyokolea na kijivu. Kati ya majengo hayo, kuna nafasi za wazi zenye nyasi zilizokatwa vizuri na miti michache.

Jengo refu la kisasa limetanda angani, likiwa na ghorofa nyingi. Rangi za kijivu, nyeupe na njano ,zimetumika katika usanifu wake zikiongeza mvuto. Madirisha meusi na balkoni za kioo zimewekwa kwa mpangilio mzuri.

Nyumba kubwa ya kifahari imejengwa vizuri. Paa lake jekundu limetulia juu. Kuta zake ni nyeupe na safi. Bustani ndogo ya kijani imepamba mbele. Uzio wa mawe umezunguka eneo hilo.

Jengo refu la kisasa limesimama wazi likiwa na madirisha mengi ya kioo. Jua linang'aa likiwa nyuma ya jengo likitoa mwangaza mkali. Mng'ao wa jua unaonekana kwenye madirisha ukiongeza uzuri wa jengo.

Jengo refu la ghorofa limesimama kwa fahari chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Kando yake jengo lingine lisilokamilika linatoa hisia ya ujenzi unaoendelea. Chini ya majengo hayo, vibanda vya mbao vimepangwa, vikiwa vimefunikwa kwa turubai vikiashiria soko ndogo au biashara za kando ya barabara.

Jengo refu la kisasa , lenye ghorofa nyingi na kioo cha buluu limesimama chini ya anga safi. Limesimama wima likionyesha usanifu wa kisasa na balconies nyingi. Nyaya za umeme zinapita juu ya jengo, zikiongeza uhalisi wa mazingira ya mjini.

Sehemu ya nje ya jengo la kisasa linaonekana likiwa na kuta za rangi ya manjano na angavu. Balkoni yenye vigae vieupe na matusi ya chuma inatoa mtazamo mzuri wa jiji. Majengo mengine marefu yanaonekana kwa mbali chini ya angaa ya blue isiyo na mawingu.

Nyumba mpya imejengwa vizuri. Ina paa la rangi ya kijivu. Kuta zake zimepakwa rangi ya kahawia na bluu. Uwanja mkubwa umefunikwa na changarawe. Ukuta mfupi umezunguka eneo hilo. Anga ni la bluu na mawingu meupe.

Jengo refu la ghorofa nyingi linasimama likiwa limapakwa rangi ya kijivu na nyeupe, likitofautiana na anga la buluu. Antena kadhaa yamewekwa juu ya paa zikionyesha mawasiliano ya kisasa. Magogo na magunia yametupwa chini mbele ya jengo yakionyesha shughuli za ujenzi au uhifadhi.

Bango la kijani limetundikwa mbele, linatambulisha eneo la Pearl Court. Maandishi meupe yametawala juu yake. Ardhi ya mchanga imezunguka nguzo. Majengo yaliyojengwa yameinuka nyuma. Hii ni alama ya kimaendeleo.

Nyumba ya kisasa yenye rangi ya njano na kijivu imesimama ikiwa imezungukwa na bustani ya kijani kibichi. Kwenye unga wa mbele, seti mbili za viti na meza nyeupe zimepambwa kwa umariidadi zikiwa tayari kwa matumizi. Uvio mdogo mweupe unazunguka eneo la bustani, ukiongeza uzuri wa mazingira.

Nyumba kadhaa za kisasa zimesimama zikiwa zimejipanga, zikionyesha usanifu wa kipekee. Kila nyumba ina kuta za rangi ya kijivu na nyeupe, zikitoa muonekano wa kisasa. Mbele ya nyumba, kuna eneo kubwa la bustani zenye mimea ya kijani kibichi.

Bango refu la habari limetundikwa ukutani, limepakwa rangi ya fedha na maroon sakafu imetandikwa juu yake, kila sakafu ina namba zake maalum hii ni orodha ya kuzuia maelezo yamewekwa hapa.

Jengo refu limesimama katikati ya eneo lenye nyasi kavu. Njia ya udongo isiyo rata inaonekana mbele ikipita katikati ya eneo hilo. Anga la buluu lisilo na mawingu mengi linapamba mandhari nzima.

Bango kubwa la biashara limejengwa kando ya barabara likitangaza huduma mbalimbali. Bango kuu linatangaza Fedha Residences Hotel Apartment, likiorodesha namba za simu na aina za makaazi. Mabango mengine madogo yanaonekana chini na kando yakitangaza biashara zingine.

Majengo kadhaa yenye ghorofa yamesimama chini ya anga safi. Kuta za majengo zimepakwa rangi ya zambarau, na zimetengenezwa kwa matofali ya saruji. Bango kubwa la to let limening'inia katikati, likitangaza vyumba vya kukodi.

Jengo refu la kisasa limesimama chini ya anga ya buluu. Sakafu za juu zimepakwa rangi nyeupe na zina madirisha ya buluu. Sakafu za chini zina maduka mbalimbali ikiwemo duka la dawa na nafasi zingine za biashara. Barabara iliyo mbele ya jengo hilo lina gari nyeupe nililopaki na rundo ya mawe karibu.

Jengo la biashara limejengwa nje. Limepakwa rangi ya blue na kijani. Maduka kadhaa yamefunguliwa humu. Ngazi ndefu inaongoza juu. Safaricom ina duka kubwa chini. Anga la blue limefunika eneo.

Ghorofa la biashara limetulia nje, linatambulisha ofisi zinazopangishwa. Mabango marefu yametundikwa ukutani. Nambari za simu zimeandikwa wazi. Nguzo za umeme zimetawala mbele. Hii ni kituo cha kibiashara.

Bango kubwa linatangaza Hayat Heights. Jengo la ghorofa nyingi limekamilika kwa kiasi fulani na ujenzi unaendelea likitoa vyumba viwili vya kulala. Tangazo linataja mpango wa malipo wa hadi miezi thelathini na bei kuanzia shilingi milioni nane.

Jengo refu la ghorofa nyingi linasimama likiwa limepakwa rangi ya kijivu na mistari miekundu. Kuta zake zimejengwa kwa matofali zikionyesha uimara wa muundo. Ghorofa zake zina madirisha madogo yakiruhusu mwanga kupenya ndani.

Bango kubwa linatangaza Highway heights kilimani, likionyesha jengo refu la kisasa. Kwenye bango kuna picha za ofisi za grade A , zenye huduma za kisasa. Maandishi For sale To let , yameonekana wazi yakialika wanunuzi na wapangaji.

Jengo refu la kisasa la makazi limesimama likiwa na madirisha meusi na balconies . Baadhi ya sehemu za nje zimepakwa rangi ya njano angavu zikiongeza mvuto wa kipekee. Chini yake bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu linaonekana likiwa limezungukwa na eneo ndogo la kijani.

Nyumba kubwa ya kifahari imesimama ikiwa na ukuta wa matofali na paa la rangi ya machungwa. Lango jeusi kubwa la chuma limefunguliwa likiruhusu gari kupita. Miti na mimea ya kijani kibichi imepandwa kando ya ukuta ikiongeza uzuri kwenye eneo.

Barabara ndefu ipo mbele. Nyumba nyingi zinaonekana upande wa pili. Zimepakwa rangi ya kahawia. Jengo refu la ghorofa linajengwa upande wa kulia. Anga la buluu lina mawingu meupe. Huu ni mradi mpya wa makaazi.

Bango refu limetundikwa kwenye nguzo. Limepakwa rangi ya bluu na nyeupe. Jengo refu limewekwa juu yake. Ofisi za kisasa zimetajwa hapo. Nambari ya simu imeandikwa chini. Hii ni matangazo ya biashara.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu ndefu zilizopangiliwa bidhaa mbali mbali. Katikati kuna sehemu maalum iliyojaa matunda na mboga zilizowekwa kwenye masanduku ya mbao. Mwangaza mwingi unatoka kwenye taa zilizoning'inia juu ya dari zikiangazia eneo lote.

Ndani ya duka kubwa. Kuna korido ndefu zilizopangiliwa na rafu zenye bidhaa mbalimbali. Rafu hizo zimejaa pakiti za chai na vinywaji vyengine zikipangwa kwa mpangilio mzuri. Mwangazi mweupe unatoka kwenye taa zilizoning'inia juu ya dari.

Rafu kadhaa zimejaa bidhaa chakula cha mbwa kimepangwa vizuri huku pakiti kubwa zimetundikwa ,mifuko mingi imewekwa sakafuni rangi tofauti za vifungashio zimetumika duka limejaa mali.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu ndefu zilizopangiliwa na bidhaa mbali mbali. Bidhaa za usafi wa kike na sabuni zimepangwa kwa wingi kwenye rafu za chini. Juu ya rafu kuna pakiti za nepi na bidhaa nyingine za watoto zilizopangwa vizuri.

Duka kubwa la rejareja limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Kwenye sehemu ya mbele matunda na mboga yamwekwa vizuri kwenye vibanda vya mbao. Njia pana hutenganisha sehemu mbalimbali za duka zikiwaruhusu wateja kuzunguka kwa urahisi. Taa angavu kutoka juu zinaangazia nafasi yote zikihakikisha mwonekano wa bidhaa.

Katika duka, kuna bidhaa mbalimbali zilizohifadhiwa kwenye mifuko ya gunia na vyombo. Kila chombo kina sepetu ndogo nyeupe kwa ajili ya kuchota. Baadhi ya mifuko ina lebo zenye bei, mfano, chocolate chips 73-9. Sehemu ya nyuma ya duka inaonyesha rafu zenye bidhaa nyingine.

Duka kubwa la vyakula limejaa bidhaa. Rafu ndefu zimepangwa kwa uangalifu. Bidhaa nyingi za rangi tofauti zimejaa. Nguzo nyeupe zimetulia kati ya rafu. Sakafu ya vigae vyeupe inang'aa.

Ndani ya duka kubwa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali. Chokoleti, peremende na vitu vingine vya kula vimetundikwa kwenye rafu. Mtu mmoja amesimama mbele ya kaunta ya malipo akingojea kuhudumiwa. Njia pana inaelekea mbele ikifungua nafasi ya wateja wengi.

Ndani ya duka kubwa kuna meza ndefu zilizopangiliwa na taa za jua za nje. Taa hizo zimepangwa vizuri zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma ya meza kuna rafu nyingine zenye bidhaa mbalimbali za nyumbani. Mwangaza mkali unatoka kwenye taa za dari ukiangazia eneo lote la biashara.

Jumba la kuuza keki limejaa bidhaa tamu. Keki nyingi zimepangwa kwenye rafu za vioo. Zina rangi tofauti na mapambo mazuri. Mkate mrefu umewekwa chini yake. Kikapu cha manjano kipo mbele. Hili ni duka la mikate.

Duka kubwa la kisasa la bidhaa linaonekana likiwa limejaa rafu ndefu zenye bidhaaa mbalimbali. Wateja wanatembea kati ya rafu wakichagua mahitaji yao. Sehemu ya juu ya duka kuna dirisha kubwa la kioo likiacha mwanga wa kutosha kuingia ndani. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri zikiwemo vileo, vyakula na bidhaa nyingine za nyumbani.

Troli jekundu la ununuzi limejazwa vitu. Ndani yake kuna bidhaa kadhaa za nyumbani. Njia ndefu ya duka imenyooka mbele. Matunda mengi yamepangwa kwenye meza. Wateja wanatembea polepole. Sakafu nyeupe inang'aa.

Eneo la ndani la duka kubwa la rejareja limejaa bidhaa zilizo pangwa kwenye rafu ndefu, mteja mmoja anasukuma troli akitembea kwenye korido kati ya rafu hizo, tarifa za bidhaa na namba za rafu zimeninginia kutoka dari.

Jumba la maduka lina alama ya Chandarana Foodplus na kauli mbiu more than just food . Ndani ya duka kuna kaunta na bidhaa mbalimbali zilizopangwa. Bango la matangazo ya air Arabia limeziba sehemu ya upande wa kushoto.

Ndani ya duka kubwa rafu ndefu zimejaa pakiti na nepi za watoto. Bidhaa hizi zimepangwa kwa ukubwa na chapa tofauti. Zikitoa chaguzi mbali mbali kwa wateja. Kila pakini ina picha ya mtoto mchanga anayetabasamu.

Ndani ya duka kubwa, kuna baiskeli za watoto zilizopangwa kwa safu, zikiwa na rangi mbalimbali. Viti vingi vya plastiki vimepangwa kwa rundo vikiwa tayari kwa kuuza. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na vifaa vya kuchezea.

Duka la mikate limejaa keki na bidhaa nyingine za kupendeza. Keki za ukubwa na maumbo mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za vioo. Baadhi ya keki zimepambwa kwa matunda zikiwavutia wateja.